Tukio ya mpambano mkali kati ya timu mbili ya michezo wa raga katikati ya uwanjani, wachezaji wakiwa baadhi yao wamevalia mavazi ya timu na mashabiki wanaotazama mechi kwa makini sana.